Mtu amevaa kofia na kinyago vyenye maandishi kura kwa Moi, na alama ya KANU. Inadhihirisha kipindi cha uchaguzi au kampeni za kisasa Kenya, ambapo KANU ilikuwa chama kikuu cha siasa na Daniel Arap Moi akiwa mgombea wake.

Watu wakihudumiwa katika kituo cha Huduma Centre Kenya . Hapa ni mahali ambapo wananchi hupata huduma mbalimbali za serikali kama vile kuomba kitambulisho cha kitaifa ID , kupata cheti cha kuzaliwa, kuomba leseni ya biashara, malipo ya huduma za serikali, usajili wa NSSF na NHIF na kadhalika.

Mechi ya mpira wa kikapu yenye ushindani mkali kati ya timu mbili, mchezaji wa timu KPA amevaa jezi ya buluu na mwingine wa timu pinzani wanang'ang'ania mpira kwa nguvu huku mmoja akiwa ameanguka chini. Wachezaji wengine na watazamaji wanaonekana nyuma wakifuatilia kwa makini.

Kundi la watu waliokusanyika chini ya mwavuli wa rangi ya njano wenye maandishi ya Millicent Omanga na mama miradi. Mwavuli huo unaonekana kuwa sehemu ya kampeni au tukio la kimaji, linalohusiana na mtu maarufu aitwaye Millicent Omanga.

Mtu mmoja amevaa suti ya rangi ya buluu akiwa anafanya usajili wa kidijitali, kwa kuweka kidole chake kwenye skana ya vidole. Mtu mwingine amevaa suti na tai, anaangalia mchakato huo kwa karibu.

Watu waliokusanyika katikka ofisi wakiwa wamevaa mavazi rasmi ambapo mtu mmoja ameketi mbele ya camera ya video au picha, huku wengine wakiwa wamesimama nyuma inaonekana kama ni tukio la rasmi au mahojiano ya video .

Tukio la kuapishwa kwa Rais wa Kenya, Uhuru Kenyatta, akiwa anatoa kiapo cha uongozi. Anashikilia Bibilia mkononi kuonyesha kuwa anaapa kuongoza kwa uadilifu na kuzingatia sherehe za nchi. Kando yake kuna maafisa wa serikali na wanawake wengine.

Mwanariadha akitua kwenye mchanga baada ya kuruka katika shindano la kuruka mbali. Mchanga unapaa hewani kuonyesha nguvu ya kutua kwake. Mwanariadha huyo anaonekana amevaa jezi yenye maandishi na namba.

Mechi ya mpira wa miguu inayoendelea uwanjani, mchezaji wa timu ya jezi ya njano na kijani yuko na mpira karibu na corner ya uwanja akifuatwa na mchezaji wa timu ya jezi nyekundu na nyeusi.

Tukio la kiapo cha uongozi ambapo mtu aliyevaa suti, huenda ni rais au kiongozi mwingine wa juu, anasaini nya, nyaraka rasmi mbele ya jaji mkuu au afisa wa mahakama. Nyuma kuna majaji wengi waliovaa majoho ya rangi nyekundu na watu wengine waliovaa rasmi.

Kwenye meza kuna makasha ya kadibodi yenye mirundo ya pesa zilizopangwa kwa magungu, kila fungu limefungwa kwa mpira wa raba linaloonekana kuwa na noti mpya za sarafu ya Kenya.

Watu wakifanya usajili au huduma katika kituo cha huduma za umma ambapo wafanyakazi wana mavazi ya Huduma Number. Watu wanashiriki baadhi wakiwa wamesimama kusubiri huduma na wengine wakipata usaidizi kutoka kwa wafanyakazi.

Watu kadhaa wakijiandikisha au kuandikisha taarifa kwenye fomu za karatasi kwenye meza. Inaonekana ni mchakato wa usajili au kuandika taarifa rasmi.

Majaji watatu wakiwa wamesimama nje ya jengo la mahakama. Wamevaa mavazi ya rasmi ya majaji yenye rangi nyekundu na nyeusi wakionekana wenye furaha na tabasamu. Hii ni taswira ya mfumo wa mahakama na utoaji wa haki.

Tukio la usajili au maingililiano rasmia ambapo mtu mmoja amesimama akijaza fomu au kuandika kitu kwenye karatasi huku watu wawili walioketi mbele yake wakimsaidia au kumhudumia. Watu walioketi wanaonekana wakijishughulisha na kazi zao kwa umakini.

Kitabu kinachoitwa Human Resources Policies and Procedures Manual kinachotolewa na tume ya mahakama ya Kenya. Kitabu hiki kinaelezea sera na taratibu zinazohusu rasili mali, watu katika taasisi ya mahakama.

Watu watatu wakiwa ofisini, mwanaume aliyevaa suti anamsaidia mwanamke aliye kwenye kompyuta huku mwanamke akiwa amesimama karibu na camera na kifaa cha kuchukuwa picha. Inaonekana ni zoezi la usajili rasmi au uchukuaji wa taarifa kwa njia ya kidijitali.

Wachezaji wa timu ya mpira wamekuwa wakiwa wanawasalamia au kuwashukuru mashabiki wao waliokuwa jukwaani. Wachezaji wamevaa jezi ya manjano na nyeusi, na wanaonekana wakiwa wamepanga mstari huku wakipunga mikono juu.

Watu walioko kwenye mchakato wa kujiandikisha au kupata huduma fulani labda uchaguzi au huduma za serikali kuna watu waliovalia viatu vya rangi nyeusi na wakiwa nyuma ya meza wakiangalia na kuwasiliana na watu waliowasiliana nao .

Vikapu vingi vya vitambulisho vya utambulish vya Kenya vikiwa vimefumgwa na mikanda ya mpira na kuwekwa kwenye meza. Inaonekana kama hati nyingi za utambulisho zimekusanywa kwa ajili ya kusambazwa au usajili.

Dawati la taarifa la Huduma Kenya, ambapo wanawake wawili wakiwa wamevaa suti za Huduma Kenya. Wapo tayari kutoa msaada. Wanaonekana wakiwa kazini katika ofisi yenye mtego wa kisasa na watu wengine pia wakiwa nyuma.

Tukio la kifahari ndani ya ukumbi ambapo watu wamevalia mavazi rasmi. Mbele kuna mwanaume na mwanamke waliovaa rasmi wakitembea huku watu wengine wakifuatilia nyuma.

Kliniki ya huduma za afya ambapo wafany kazi wa afya wakiwa wamesimama ,wateja wakipokea huduma .Wafanyikazi wanavaa suti nyeupe na baadhi wakiwa wamevalia barakoa na kuna vifaa vya uchapisaji mezani .

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani wakati wa mechi. Mchezaji mmoja aliyevaa shati jekundu anaonekana akipiga kichwa mpira, huku wachezaji wengine wakiwa wamesimama karibu naye.

Watu wengi waliokaa kwenye viti vya mashabiki, katika uwanja wa michezo. Kati yao watu watatu wako mbele, wawili wakiwa wamevaa shati la rangi tofauti tofauti, Nje ya wale waliovaa rangi ya nyekundu. Mmoja wa watu hao wamevaa shati jekundu na miwani ya jua.

Hafla ya kisiasa inaonyesha wafuasi wa chama cha PNU wakiwa katika sherehe au mkutano wakusheherekea jambo fulani .Wamevaa mashuka ya chama chao na wanainua glasi kuonyesha furaha au mafanikio.

Kikao cha watu wanne waliokaa wakizungumza na mtu aliyeketi nyuma ya dawati. Huduma Kenya ambayo ni taasisi inayotoa huduma za serikali kwa wananchi.

Watu kadhaa waliokusanyika kwenye ofisi au kituo cha huduma. Watu hawa wanaoekana kuwa na mavazi ya rasmi na kuna mtu mmoja anayeonekana kueleza jambo au kutoa maelezo kwa kundi hilo.

kundi la watu waliookusanyika katika ofisi yenye taa nzuri na dirisha kubwa upande wa kushoto. Mtu mmoja aliyekalia mbele anaonyesha au kufafanua jambo kuhusu kile kinachoonekana kwenye computer ya meza kwa kundi hilo.

Watu wawili wakiwa kazini katika dawati la huduma chini ya bango linalosema NCS Services wamekaa nyuma ya kompyuta katika ofisi uliyoandaliwa vizuri.

Tukio rasmi ambapo mtu mmoja mwenye suti anasalimiana kwa heshima na kundi la majaji waliovaa mavazi rasmi ya rangi nyekundu na nyeusi. Tukio hili linaonekana kufanyika katika eneo la mahakama.

Tukio la watu wengi wakiwemo wanaume na wanawake wakiwa kwenye mazingira ya ndani yenye bango la huduma za umma. Nyuma yao mwanaume mmoja akiwa amevaa shati jeupe anawapa nyaraka au waraka mwanamke mwenye mtoto mdogo mkononi.

Mfereji wa maji wa barabarani uliojaa taka mbalimbali kama vile karatasi, plastiki na vitu vingine visivyotakikana. Mchanga na matope yanajitokeza kando ya mfereji huo na watu wanatembea kando ya barabara upande mmoja.

Watu wakisubiri huduma katika ofisi ya huduma ya Huduma Kenya. Sehemu ya serikali inayotoa huduma kama usaijili wa biashara, huduma za bima ya jamii, huduma za msingi na huduma za misaada ya jamii.

Watu wakifanya shughuli ya kuandika au kuwasilisha taarifa kwenye karatasi kwenye meza ya mbao nje ya jengo ambalo linafunikwa kwa bati. Watu wengine wanashikilia karatasi au wakisubiri huduma.

Kundi kubwa la mashabiki wa soka waliovalia mavazi ya rangi ya kijani na nyeupe, inaashiria kuwa wafuasi hawa ni wa klabu ya soka ya Gor Mahia kutoka Kenya. Mtu mmoja katika amepakwa rangi mwilini na maandishi ya kuonyesha uungwaji mkono kwa timu hiyo.

Eneo la mawasiliano au eneo la kupata taarifa katika ofisi ya Huduma Kenya. Huduma Kenya ni taasisi ya serikali inayotoa huduma mbalimbali kwa wananchi. Kuna watu waliovaa sare za Huduma Kenya wakiwa eneo hilo.

Mwaname akihudumiwa katika kaunti ya huduma ya wateja huenda ni katika kituo cha huduma ya serikali kama Huduma Centre, anayoongea akiwa na haraka kwa afya akite upande wa.

Bomba kubwa la maji linaonekana limewekwa juu ya miundombinu ya mbao na ukuta mdogo wa betuni. Likipita juu ya mto au njia ya maji inaonekana ni sehemu ya mfumo wa usambazaji wa maji au umwagiliaji.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia waliovaa mavazi ya kijani na nyeupe wakishangilia mashabiki aliyekatikati amevaa sare za polisi wa trafiki na anashikilia bango linalosema we now need mancity .

Mazungumzo kati ya mtu aliyevaa suti, huenda ni kiongozi au raisi, na majaji waliovaa mavazi rasmi ya majaji, joho jekundu na barakoa za nywele za bandia. Mahali hapa panaonekana kuwa rasmi, huenda ni jengo la serikali au mahakama.

Mchezo wa volleyball unaoendelea ambapo wachezaji wa timu mbili zinzojiangaza rangi za vazi lao, moja rangi ya njano na buluu nyingine rangi ya nyekundu.